Darasa la ufundi mafunzo ya vitendo yanaendelea kuna wanafunzi na mwalimu, wanafunzi wako upande wa kushoto waliovalia makoti ya bluu nyeusi yaliyonakshiwa kwa maandishi meupe, vifuani mwao kulia kuna mwalimu aliyevalia koti ya bluu nyeusi kuu kuu akielekeza mashine mashine iliyoko juu ya meza ya mbao.